Magari matatu yanayotumika kubeba wagonjwa mahututi yakiwa yameegeshwa ndani ya eneo la hospitali, huku watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti wakisubiri kupata huduma.

Dawa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya kutoa tiba asilia, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio vya chupa huku zikiwa zimefungwa kwa vifuniko vyenye rangi ya samawati.

Dawa maalum inayotumika kutoa tiba asilia ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio cha kikopo cha udongo kinachoonesha ndani. Na kufungwa kwa mfuniko wa plastiki wenye rangi ya kijani.